Bwawa kubwa likiwa na miundombinu, iliyotengenezwa kwa kutumia zege na vyuma mahususi kwa ajili ya kuzuia maji ili kuweza kubadili nishati ya mwendo kuwa nishati ya umeme.

Stimu ya umeme ikiwa imebeba zaidi ya nguo saba, umeunganishwa na taa kwajili ya kumulika jiji, nyuma kukiwa na jengo refu la gorofa.

Mashine mahususi kwa ajili ya kuchakata kiwango cha umeme, kiendane na mahitaji ya nyumbani baina ya transfoma, ikiwa katikati ya nguzo mbili zilizobeba nyaya kupitisha nishati ya umeme.

Nguzo ya umeme iliyotengenezwa kwa zege ikiwa na njia mbili za kubeba nyaya za umeme ikiwa kwenye mlima na uoto wa asili

Nguzo ya umeme iliyotengenezwa kwa zege, ikibeba nyaya tatu, ikiwa imepakana na mnara wa simu uliozungushiwa ukuta wenye mfumo wa umeme kwa usalama.

Eneo la juu kabisa kwenye bwawa la kufua umeme likiwa na vyuma mbalimbali pamoja na taa zinazosaidia shughuli za hapo ziendelee vizuri.

Eneo la makutano ya barabara za lami ikiwa na taa za barabarani na alama inayohusu watu waweze kuvuka barabara.

Kibao cha alama za barabarani kikiwa na rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi kikionyesha herufi "P", iliyokatwa kuashiria kuwa ni marufuku kuegesha gari eneo hilo.

Gari kubwa la kubeba mizigo, likiwa limebeba kifaa maalumu kwa ajili ya ujenzi wa barabara, huku likipita katika barabara inayoendelea kujengwa katika kiwango cha vumbi.

Eneo linalotumika kwa ajili ya barabara kiwango cha lami, ikiwa na magari chini yanapita, huku juu kukiwa na barabara ya juu inayosaidia kupunguza foleni.

Barabara yenye kiwango cha lami ikiwa inaendelea kujengwa katikati ya mji, huku mashine inayotumika kushindilia lami hili kuongeza uimala ikipita juu ya eneo hilo.

Eneo la makutano ya barabara, likiwa na njia nne zinapishana katika mzunguko ambao una bustani katikati na saa ya jiji.

Eneo kubwa linalotumika kwa ajili ya kuhifadhi na kuchakata taka, likiwa na wafanyakazi mbalimbali, wakitenganisha taka zinazoweza kutumika tena, kama vile plastiki.

Eneo kubwa la wazi, linalotumika kwa ajili ya kutupa na kuchambua taka, ikiwa na wafanyakazi wa kampuni hiyo, wakichambua hizo taka ili Kuweza kupata zile zinazoweza kutumika tena kama za plastiki.

Dumu la taka lenye muundo wa nyavu, unaoruhusu taka zisioze ukiwa na taka mbalimbali aina ya plastiki, makaratasi, pamoja na vyakula.

Wafanyakazi wa kampuni ya taka wakiwa wanakusanya taka maeneo ya mjini kwenye gari kubwa, wengine wakiwa juu ya chombo hicho kupokea mizigo huku wengine wakiwa chini kwa ajili ya kupakia.

Chumba kinachotumika kama eneo la msalani, kikiwa na marumaru kwenye sakafu pamoja na ukutani, huku kikiwa kimening'iniziwa masinki kwa ajili ya wanaume kujisaidia haja ndogo.

Eneo la wazi, lililokuwa na uzio mfupi wa tofali zinazotumika kama jalala kwa ajili ya kuhifadhi taka ndani ya mji.

Wafanyakazi wa kampuni ya taka, wakiwa katika jengo maalumu lenye takataka mbalimbali, wakiendelea na zoezi la kuchambua ili kupata zile zinazoweza kutumika tena.

Eneo la wazi linalotumika kwajili ya taka likiwa na wafanyakazi wa kampuni ya usafi, wakichambua taka mbalimbali na kutenga zile zinazoweza kutumika tena kama plastiki.

Eneo linalochimbwa mfereji kwa ajili ya ujenzi, likiwa pembeni kuna kifaa maalum kinachokuwa na kijiko kwa ajili ya kuchota udongo ili kutengeneza miundombinu hio.

Watu mbalimbali wakiendelea na zoezi la usafi katikati ya mji, huku wakiwa wamevaa maski, mmoja akikinga taka kwenye mfuko wa plastiki, mwingine akitumia chepeo kurusha taka pembeni.

Eneo la wazi lililo safishwa kiasi na nusu kuachwa na majani huku palipo pasafi pakiwa pamechomwa taka ili kusafisha mazingira.

Eneo la choo cha "UMMA", kikiwa na vyumba mbalimbali pamoja na dumu la taka lililo pembeni ya sinki kwa ajili ya kunawia mikono.

Gari kubwa linalotumika kwa ajili ya kusomba na kusambaza maji, likiwa na tenki kubwa kwa nyuma, lenye rangi ya bluu, ambalo huifadhi maji safi.

Gari kubwa lenye tenki la bluu linalotumika kwajili ya kukusanya na kusambaza maji kwa maeneo mbalimbali mjini likiwa limeegeshwa pembeni ya eneo la kuchota maji.

Eneo la mkutano wa mabomba pamoja na mita zinazosaidia kusoma kiwango cha maji wanachotumia wapangaji mbalimbali katika jengo moja.